Hili ni soko ambalo watu, wauzaji na wanunuaji wamo. Hapa kuna nyanya ambazo zimewekwa kwenye kreti, kuna mwavuli, kuna watu mbalimbali kwenye soko, pia kuna majengo na pia kuna mti kwenye soko hili.